Kijana amevaa tisheti nyekundu jina kenya ambaye imeandikwa kwa rangi nyeupe, ako katika boti na ni mashindano ya boti na ukiangalia amevaa pia kofia na ako katika maji mengi ili kuendelea na mashindano hayo.

Mwanariadha kwa wale ambao wako na ulemavu, ameshika bango la kuonyesha kua, ameweza kufanikiwa kuweza kuenda katika mashindano kule Paris, ili kueza kushindana na wengine. Na mwanariadha huyu kutoka nchi ya Kenya ako mbele ya bahari na anaonekana kua ametabasamu sana.

Mwanadada yuko katika boti katika bahari au maji yaliyokusanyika. Anatabasamu. Inaonekana kuna shughuli ambayo anafanya, huenda ni kuvua samaki. Amevaa jaketi ya rangi nyeusi iliyo na laini nyeupe.

Hiki ndicho kikaa cha kiingereza, kuna maua katika peji yake ya kwanza, na inaonekana pia ni ya Junior English 2 kumaanisha ni ya darasa la pili ambayo inatumika ingawa kimechakaa.

Kitabu Cha shule ya watoto amabaye inaonyesha ni katikati kurasa la arubaini na sita na arubaini na saba inaonyesha jinsi ya kujiweka kua safi kuchana nywele, kuoga ,kuosha uso na kuweza kujipanguza na pia inaonyesha pia chati ya usafi

Wachezaji wa mchezo wa watu ambao wako na ulemavu. Inaonekana kwa sababu wachezaji hao wame wako na vifaa vinavyotumika kutembea.

Nyumba iliyo na bustani ambayo inapendeza ikiwa na nyasi iliyong'olewa vizuri au kufyekwa vizuri na ni ya rangi ya kijani. Nyumba hii imejengwa na mawe na chini iko na tiles .

Faili zilizopangwa, aina tofauti za faili na rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya buluu, kuna nyekundu, kuna nyeusi, kuna ya kijani pia zimewekwa juu ya kabati.

Shule ambalo linaonyesha sheria za shule, kuashwa kuwa wao ni familia wa kupima na maandiko kutumia rangi tofauti tofauti ili kuashwa sheria hizo za shule na imewekwa katika ukuta ya mawe.

Wachezaji wa nchi ya Kenya ambao wamesimama kupiga picha pamoja. Hii naonekana ni mchezo kati ya watu walemavu, kuna msichana ambaye anaonekana amekalia kiti ya magurudumu kuoneshya ni mlemavu.

Wanariadha wa Kenya ambao wakona ulemavu ysmeijunga katika mashindano ya para athletic mashindano ya watu ambao wako na ulemavu , wadai wanatoka nchi ya Kenya.